Shamba hii ni ya mahindi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Ni shamba ambayo ni kubwa mno. Miti imepandwa katika shamba hili. Kwa umbali kuna mlima.

Hawa ni wakulima wawili ni wa jinsia wa kiume ambao wameinama na wamevaa kofia kichwani na mmoja ni wa kike. Wanang'oa mizizi shambani. Katika shamba hili kabeji mingi zimepandwa.